Sakafuni kuna matajiri manne yaliyopangwa chini. Ikiwemo moja ya wapo inaoshwa kwa maji na sabuni ili itakate.

Aina tofauti yameegeshwa katika jumba la onyesho ambapo watu wanazunguka wakiyaangalia huku wakijaribu kujuwa ni lipi linalowafaa.

Barabarani lori lenye kichwa lekundu limesimama nyuma likiwa limebeba magari matano, ubavuni mwake kukiwa na rangi ya manjano na juu angani kukiwa samawati kwa mawingu meupe.

Mikono ya watu inasalimiana huku mwingine ukiwa umeshikilia ufunguo kuashiria kupeana nyuma yao kukiwa na gari leupe na lingine leusi kwa umbali.